Uzio wa nyumba uliojengwa kwa kutumia matofali na geti kubwa, umewekewa nyaya nyingi kwa juu, zikiwa zinatumia mfumo wa umeme kwa ajili ya ulinzi na nyingine zikiwa zimesokotwa kwenye maduara, ambapo zina miiba inayochoma.

Nguzo nyingi zimesimama imara na kushikilia nyaya za umeme zinazotumika kwenye kupitisha nishati hii muhimu, kwenye makazi ya watu na sehemu za biashara, hapo watu wanaweza kujipatia mwanga wakati wa usiku.

Eneo lililopo wazi kuacha njia yaani barabara kwa ajili ya kupitisha mashine na watu kwenye mfumo unaotumika kwenye kuzalisha na kusambaza umeme kwenye sehemu mbalimbali za nchi .

Nguzo ndefu sana na imesimama imara na kushika kifaa chenye mfumo maalumu, kwa ajili ya kupima kiasi cha umeme kinachopita katika nyaya zilizowekwa kuzunguka eneo hilo.

Watembea kwa miguu wanatembea wakivuka barabara ya lami inayokatiza katikati ya mji wenye majengo makubwa na marefu, mbele yao kukiwa na mabasi yanayosafirisha abiria kwenda sehemu moja kwenda nyingine.

Gari kubwa aina ya tipa, ikipita mbele ya mashine ili kumwaga kokoto chini. Mashine hiyo iweze kuzishindilia ili kutengeneza barabara kwa ajili ya kupitisha magari na vyombo mbalimbali vya usafiri.

Chumba kikubwa kilichogawanywa kwenye sehemu tofautitofauti zenye kutoa mwanga hafifu ndani ya dampo la kutupia uchafu, ili kuzuia uchafu kuzagaa kwenye sehemu mbalimbal zenye makazi ya watu.

Mifuko midogo iliyofungwa, mmoja ukiwa na rangi nyekundu na mwingine ukiwa na rangi ya njano, ambayo inatumika kwa ajili ya kukusanya taka kutoka kwenye sehemu mbalimbali za makazi ya watu na kuyapeleka dampo.